Duka la nguo likiwa limejawa na nguo zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu. Kwa upande wa kushoto, koti na mashati yamening'inia kwa utaratibu huku upande wa kulia ukiwa na rundo la mashati yaliyopangwa vizuri. Mazingira haya yanaashiria nafasi maalum ya biashara inayolenga kuuza mavazi ya kisasa yenye ubora, kipa umbele kikiwa ni kuonyesha bidhaa kwa kuvutia.

Duka la nguo likiwa limepangwa vizuri na bidhaa mbalimbali. Kwenye rafu za rangi nyeupe kuna staki za nguo zilizokunjwa vizuri zikionyesha rangi na mitindo tofauti. Baadhi ya nguo pia zimetundikwa kwenye kitundikio cha nguo zikiwa zinaonyesha jinsi zinavyovaliwa. Mapambo ya rangi nyekundu na nyeupe yameongeza mvuto juu ya rafu yakipa duka muonekano wa kuvutia na wa kisasa.

Kabati kubwa au rafu zilizojaa nguo zikiwa zimepangwa vizuri kuanzia mashati yaliyokunjwa hadi suruali na blausi zilizoning'inia. Huu ni mfano wa kuhifadhi nguo kwa ufanisi unaoweza kupatikana katika duka la nguo ambapo mavazi huonyeshwa kwa njia ya kuvutia wateja. Mpangilio huu husaidia katika kupata kwa urahisi bidhaa na kuongeza mvuto wa duka.

Duka la nguo ambapo fulana zimepangwa vizuri kwenye rafu katika rundo la rangi tofauti kama vile nyeupe, njano mchanga, nyekundu machungwa na samawati. Nyuma kuna nguo zingine zimening'inia kwenye makabati na rafu ikiwemo mashati na suruali. Kuna bango linaonekana likionyesha bei, ikionyesha kuwa fulana hizo zinauzwa kwa shilingi mia nane za Kenya.

Duka la nguo likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na viraka. Kuna sehemu maalum ya watoto ikionyesha kuwa duka lina aina mbalimbali za nguo kwa wateja wote. Wateja kadhaa wanaonekana wakichagua nguo na mifuko kuashiria shughuli za ununuzi.

Muundo wa ndani wa duka la kisasa la nguo au buti ikiwa na mapambo mbalimbali ikiwemo mikufu na bangili zikiwa zimepangwa kwa kuvutia kwenye stendi maalum. Hali hii inaakisi mwenendo wa biashara ya rejareja nchini Kenya ambapo maduka haya yanatoa nguo na vifaa vya kisasa vinavyo endana na mtindo mpya.

Duka kubwa la nguo lenye nguo zilizopangwa kwa mistari mirefu kwenye rejareja. Nguo mbali mbali ikiwemo mashati, suti na labda mavazi mengine, zimepachikwa vizuri kwenye makabati na mabwoa ya chuma. Sehemu ya kati ya duka ina njia pana na safi, ikiongoza kuelekea mwangaza wa mlango au dirisha iliyo mbali. Mwangaza mzuri unaonekana kutoka juu, ukiangazia nguo na kuongeza mvuto wa bidhaa.

Safu ya vifaa vya kuonyesha nguo zikiwa zimevalishwa nguo mbalimbali za kike ikiashiria kuwa ni duka kubwa la nguo. Zimepangwa kwa mstari zikionyesha mitindo ya rangi tofauti za magauni na nguo za kawaida kutoka nyeusi, kahawia ,rangi mbalimbali za maua hadi rangi ya njano.

Duka la nguo iliyojaa suti za kifahari na jaketi zilizopangwa kwa ustadi. Juu kuna jaketi tano tofauti baadhi zikiwa na tai, zikionyesha mitindo na rangi mbalimbali. Chini yake kuna mstari mrefu wa jaketi na suruali za suti zikining'inia kwa mpangilio mzuri , zikiashiria uteuzi mpana wa mavazi rasmi. Muundo wa duka unaonyesha umakini katika mpangilio na uwasilishaji wa bidhaa.

Rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo viatu, kofia na mishipi zikiwa zimepangwa vizuri ndani ya duka. Mara nyingi hujikita katika kuuza bidhaa za kipekee au za kifahari zikiwapa wateja uzoefu wa ununuzi wakibinafsi na wa kipekee. Mpangilio safi na uwasilishaji wa bidhaa unaonyesha umakini wa ndani na ubora wake.

Duka la nguo, lenye vibiriki vingi vilivyopangwa nje, vikionyesha aina mbalimbali za nguo za wanawake, vikiwemo magauni na suruali. Kila kibiriki kimevaliwa nguo zenye rangi na mitindo tofauti, zikiashiria anwai na bidhaa zinazopatikana dukani.

Sehemu ya ndani ya duka ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Bidhaa hizi zimefungashwa kwenye vifungashio vya plastiki na vimenyumbuliwa kwenye kiango, vikionyesha rangi tofauti kama vile, nyekundu, samawati, nyeupe, na nyeusi. Bidhaa hizi ni kama soksi, chupi, au nguo ndogo za ndani.

Duka la nguo iliyopangwa vizuri upande wa kushoto. Kuna rafu zenye nguo zilizokunjwa vizuri na kuwekwa kwa mpangilio. Katikati kuna kiti cha samawati chenye magazeti juu yake ambacho kinaweza kutumika kwa wateja kukaa au kuweka vitu vyao. Nyuma kuna nguo zilizoninginia na rafu zingine zenye viatu au bidhaa zingine. Muundo wa duka unaonyesha mpangilio mzuri na bidhaa nyingi ikionyesha ni sehemu ya kisasa na maridadi ya ununuzi.

Sehemu ya mbele ya duka au ndani ya duka la rejareja lenye bango au alama iliandikwa mr price . Rangi zinazotumika kwenye bango ni nyekundu na nyeupe ndani ya duka kuna rafu na nguo zilizopangwa zinaashiria kuwa ni duka la mavazi au la bidhaa mbalimbali za mitindo. Mazingara yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Duka la nguo lililopangwa vizuri na ishara inaonyesha punguzo la bei. Hali hii inaeleza vyema shungli zinazofanywa katika maduka la nguo. Kuna punguzo kubwa la asilimia 67 Kwa bidhaa. Hii ni mkakati wa kawaida wa mauzo katika duka la nguo, kuvutia wateja na kuuza bidhaa haraka.

Sehemu ya ndani ya gari la zamani hasa usukani na dashibodi yenye vipimo mbalimbali. Mtindo wa dashibodi unaashiria kuwa gari hili linaweza kuwa la kale au la zamani sana likiwa na sifa za kipekee zinazoweza kuvutia wakusanyaji au wapenzi wa magari.

Mwanaume akipeana funguo za gari kwa wanandoa wenye furaha wakiwa wameketi kwenye meza labda ndani ya duka la magari. Wanandoa hao wanaonekana kuwa na tabasamu kuashiria kwamba wanafanya ununuzi muhimu. Maizingira ya nyuma yanaonyesha magari mengi ikidhibitisha kuwa ni sehemu ya biashara ya magari.

Mkusanyiko mkubwa wa magari uliopangwa kwa safu ndefu kama inavyoonekana kwenye soko la magari idadi kubwa ya magari ina rangi tofauti inaashiria kua hapa ni mahali pa biashara ambapo magari huuzwa, magari haya yamepangwa kwa utaratibu, jambo linalorahisisha wateja kutazama na kuchagua gari wanalopenda.

Gari kubwa aina ya SUV ambalo linafanana na Mitsubishi Pajero likiwa limeegeshwa pahali palipofunikwa. Gari hili lina rangi ya kijivu na lina vifaa vya ziada kama vile kwa mabano, bull bar mbele na kwa mabano, roof rack vikionyesha uwezo wake wa kusafiri maeneo mbalimbali au kubeba mizigo.

Injini ya gari ikiwa wazi, ikionyesha vipuri mbalimbali na nyaya. Hii inaweza ishara ya gari, lililo kwenye karakana kwa matengenezo au huenda sehemu ya maonyesho, katika soko la magari, ambapo wanunuzi wanaweza kukagua hali halisi ya injini kabla ya kununua.

Safu ya magari yaliyopangwa vizuri yakionyesha mandhari ya kawaida katika maonyesho ya magari au kwenye soko la magari. Magari mengi huwekwa kwa ajili ya kuuza, kutoa fursa kwa wanunuzi kuona na kulinganisha aina tofauti za magari kwa urahisi.

Eneo la wazi lililojaa magari yaliyopaki likionyesha mandhari inayofanana na soko la magari. Magari mbalimbali yanaonekana yamepangwa kwenye eneo lenye nyasi na miti kubwa kwa nyuma huku watu wachache wakionekana wakitembea au kusimama karibu na magari. Maeneo kama haya ni muhimu kwa biashara ya magari yaliyotumika ambapo wanunuzi na wauzaji kukutana.

Mwanamke akipokea funguo za gari huku akionyesha tabasamu pana akiwa ndani ya gari na mwanaume mwingine akionekana kwa nyuma. Tukio hili linaweza kuwakilisha ununuzi wa gari katika soko la magari ambapo mnunuzi mpya anapokea ufunguo la gari lake.

Mtaalamu wa mauzo ya magari akiongea na wateja wawili, mwanaume na mwanamke ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Wote wanaonekan kutabasamu na wanashirikiana, huku mtaala,u wa mauzo akitumia kipakatalishi au kifaa cha kidijitali labda kuonyesha maelezo ya magari au mikataba.

Kipima spidi ya gari inayoashiria mwendo wa chini pamoja na alama ya mafuta iliyonyesha nusu tanki. Katika muktadha wa biashara ya magari, hii inaweza kutumika kuangazia hali nzuri ya matengenezo ya gari ikionyesha kuwa agari linafanya kazi vizuri na lina kiasi cha kutosha cha mafuta kwa majaribio.

Lori kubwa la kubeba magari likiwa limebeba magari kadhaa limeegeshwa barabarani au kwenye eneo la wazi. Magari yaliyobebwa yanaonekana kuwa aina mbalimbali yakiashiria usafirishaji wa magari kwenda kwenye eneo ya kuuzia. Hali hii inaweza kuhusishwa na biashara ya magari kwani mara nyingi magari yanapofika sokoni hupitia usafirishaji wa aina hii.

Chumba cha maonyesho ya magari ambapo mfanyikazi wa kike akiwa amevaa barakoa na nguo za Tesla anatoa maelezo kwa mteja wa kiume kuhusu gari jeupe la Tesla lenye boneti wazi. Magari mengi ya Tesla inaonekana nyuma. Hii inaashiria duka la kisasa la magari au duka maalum la magari ya Tesla.

Lori kubwa la kusafirisha magari likibeba magari mengi ya aina tofauti likiashiria mchakato wa usafirishaji wa magari . Ywepo wa magari mengi yaliyosafirishwa unaweza kuhusishwa na biashara ya magari ambapo magari haya huenda yanaelekea kwenye maenyesho ya magari, minada au meneo ya kuuza magari.

Mikono miwili ikipeana mikono, ishara ya makubaliano au kukamilika kwa biashara mkono moja unaonekana kuwa mtu aliyevaa suti ya samawati unashikilia kifunguu za gari na kukabidi mkono mwingine. Nyuma kuna taswira hafifu ya magari ikidokeza kuwa eneo hilo inaweza kuwa mahali wa kuuzia magari.

Eneo la mapokezi katika chumba cha maonyesho cha magari ambapo kuna meza kubwa ya mapokezi na wanawake wawili. Mmoja akiwa ameketi, mwingine amesimama. Pembeni, kuna gari jeupe la Nissan, lililopakiwa likionyesha. Mazingira haya yanaakisi jinsi biashara za magari zinavyoendesha shughuli zao.

Gari la Suzuki Alto, ambalo limepata umaarufu mkubwa katika soko la magari. Gari hili dogo jeupe, lenye nambari ya usajili KDH 990J,linasimama mbele likionyesha muundo wake rahisi na wa kiuchumi. Mara mingi magari kama haya hupatikana kwa wingi kwenye soko la wazi la magari, ambapo wanunuzi wana fursa ya kuyakagua moja kwa moja na kufanya majadiliano ya bei.

Gari limewekwa barabarani au kwenye eneo la wazi, likionyesha mbele yake kwa uzuri. Ingawa hatuoni umati wa watu au magari mengine mengi yanauzwa, mpangilio huu unafanana na jinsi magari huonyesha kwenye maonyesho ya magari. Lengo ni kuweka gari katika muonekano bora ili kuvutia wanunuzi.

Mwanaume anayeonekana kuwa muuzaji au wakala wa magari akimhudumia mwanamke ndani ya chumba cha maonyesho cha gari. Wote wawili wanatabasamu na mwanaume anaelekeza kwa ishara ya kitu fulani. Labda gari wanaloliangalia. Nyuma yao kuna magari mengi yaliyoegeshwa.

Magari yamepangwa kwa uangalifu labda kwa kufuata aina, rangi au bei. Hii si tu kwa uzuri bali pia kurahisisha wateja kupitia na kuchagua. Magari meusi yanatawala, yakifuatiwa na meupe na gari jekundu likivutia jicho kwa mbali. Hii inaashiria mseto wa uchaguzi zinazopatikana.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa mbalimbali ikiwemo vitu vya mapambo na vitu vingine vidogo vidogo, vimepangwa kuuzwa kwenye meza. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kufanya biashara. Huku kuna vibanda na miundo mingine ya muda iliyowekwa kwa ajii ya kuuza. Hali hii inaonyesha wazi jinsi masoko yalivyo muhimu kama vituo vya kibiashara na kiuchumi.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa mbalimbali zikiwemo mayai yaliyopangwa kwenye vigana na matunda yanaonekana kwa mbali. Yamewekwa kuuzwa. Mpangilio huu wa bidhaa unaashiria kuwa hili ni soko ambalo watu wengi huja kununua mahitaji yao ya kila siku. Mazingira yanaonyesha biashara ndogo ndogo ambazo ni sehemu muhimu ya uchumi wa eneo husika.

Duka la zawadi lililojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sanaa, vinyago na vitu vingine vya mapambo vilivyopangwa kwenye meza na kwenye rafu. Kuta zimepambwa kwa vitambaa na picha zenye kitamaduni zinaonyesha utofauti wa bidhaa zinazouzwa. Hii inaashiria mazingira ya biashara ambapo bidhaa za ufundi na za kitamaduni zinauzwa zikichangia katika uchumi.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa aina mbalimbali za bidhaa hasa matunda na mboga. Mbele kuna gunia kubwa lililojaa nyanya nyekundu na matunda mengi yanayoonekana kama ndizi au mihogo yakiwa yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kando yake, kuna rundo la mboga za majani labda mchicha au sukumawiki kuashiria utofauti wa bidhaa zinazopatikana sokoni.

Soko la matunda lenye wachuuzi wawili na rundo la matunda mbalimbali kama vile mapauli na machungwa yaliyopangwa vizuri kwenye vibanda. Mandhari haya yanaakishi shughuli za kawaida za soko ambapo wafanyabiashara wanajitahidi kuuza mazao yao na wateja wanapata fursa ya kununua bidhaa safi. Masoko ni vitovu muhimu vya biashara kwa uchumi katika jamii nyingi.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna rundo la viungo na nafaka mbalimbali zilzopangwa kwa uangilifu kwa vibuyu na mifuko. Muuzaji anaonekana nyuma aki wa hudumia wateja huku kukiwa na mteja mmoja akishika mfuko mkononi tayari kwa kununua. Ukuta wa nyuma una mapambo wa rangi nyingi yaki ongeza uhai kwa mazingira ya soko.

Meza iliyojaa samaki waliokaushwa. Ikiashiria soko la wazi au sehemu ya kuuza samaki. Samaki hawa, wamefungwa kwa wingi. Baadhi yao wakiwa wamekatwa vipande, na wengine wakiwa wazima. Wakionyesha aina mbalimbali za samaki, wanaopatikana. Mazingira haya, yanaonyesha shughuli muhimu ya kiuchumi, inayofanyika sokoni.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji na wanunuzi wamekusanyika chini ya miavuli nyingi ya rangi tofauti zinzotoa kiburi. Kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa ikiwemo matunda kama ndizi na machungwa yaliyopangwa vizuri pamoja na bidhaa zingine zilizowekwa kwenye mifuko labda dagaa au nataka. Maandhari inaashiria mazingira halisi ya soko.

Soko lenye bidhaa mbalimbali, zikiwemo shanga, vikuku na vitu vingine vya mapambo vilivyotengenezwa kwa mikono vikiwa vimetendazwa chini au kwenye meza ndogo. Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi pengine barabarani au katika eneo maalum la biashara na yanaashiria shughuli za kibiashara zinazoendelea.

Bidhaa mbalimbali zinazouzwa sokoni zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vibanda au masanduku. Mbele kuna vitunguu vilivyopangwa kwa safu na pembeni yake kuna nyanya zenye rangi nyekundu machungwa. Upande wa kushoto, kuna rundo la viazi mviringo. Mpangilio huu unaonyesha jinsi bidhaa zinavyoandaliwa na kuonyeshwa sokoni ili kuvutia wateja.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa bidhaa za aina mbali mbali, ikiwemo vito vya asili vilivyotengenezwa kwa mikono, mikufu na vitu vingine vya sanaa vinavyoonekana kama zawadi au kumbusho. Mpangilio wa bidhaa hizi unaashiria soko la utalii au soko la sanaa na ufundi, ambapo wafanyibiashara wadogo huuza bidhaa zao.

Duka dogo la soko, labda kando ya barabara, likiwa limejaa bidhaa mbalimbali kama vile mikufu, vikuku, na vitu vingine vya mapambo au zawadi. Mpangilio wa bidhaa unaashiria bidhaa ndogo ndogo, inayolenga kuuza vitu vya asili au vya kitalii. Masoko kama haya yana jukumu muhimu katika kutoa ajira kwa wajasiriamali wadogo na kutoa fursa kwa jamii kununua bidhaa za kipekee.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa mbalimbali kama matunda na mboga zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Wachuuzi na wateja wanaonekana wakifanya biashara kuashiria umuhimu wa masoko kama kitovu cha shughuli za kiuchumi na kijamii.

Duka la nyama likiwa na aina mbalimbali za nyama zilizopangwa vizuri kwenye friji ya kuonyesha. Huku zingine zikiwa zimetundikwa juu. Maduka kama haya ni sehemu muhimu ya masoko nchini Kenya, yakitoa bidhaa muhimu ya protini kwa matumizi ya nyumbani na biashara.

Soko la maua lenye hema kubwa la kijani ambalo limetumika kama kibanda cha kuuza maua. Kuna maua mengi ya rangi mbalimbali yaliyopangwa kwenye ndoo na meza yakionyesha biashara ya maua. Watu kadhaa wanaonekana wakihudumia wateja na kupanga maua. Kuna majani na petali za maua zilizotawanyika kuashiria shughuli za usindikaji au uuzaji wa maua.

Soko lenye shuguli nyingi likiwa limejaa bidhaa mbali mbali za shambani kama vile karoti, ndizi, na mboga zingine. Zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzuwa. Masoko kama haya, yanayoendeshwa kwa njia ya jadi, ni kiini cha biashara la uchumi wa jamii nyingi, hususan hapa Nairobi na maeneo mengine ya Kenya.

Rundo la viatu vya aina mbalimbali ikiwemo sapatu na viatu vya wazi vilivyopangwa kwenye meza na kibao cha bei mia tatu ikiwa wazi. Hii inaashiria mazingira ya soko lenye shughuli nyingi ambapo wafanyabiashara huuza bidhaa za rejareja kwa bei nafuu.

Rundo la ndizi za aina mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa makini kwenye kitambaa, labda mezani au kwenye kibanda cha soko. Kuna ndizi za rangi tofauti, zikiwemo za manjano, za kijani kibichi, zilizokomaa na hata baadhi yenye rangi ya zambarau au kahawia, ikionyesha utofauti ya mazao yanayoonekana. Mpangilio huu wa ndizi unaashiria eneo la biashara.

Soko lenye bidhaa mbalimbali za shambani, ikiwemo mboga kama dania, bilinganya na matunda kama mananasi na machungwa, zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Masoko kama haya, yanayoendeshwa kwa njia ya jadi, ni kiini cha biashara na uchumi wa jamii nyingi, hususan hapa Nairobi na maeneo mengine ya Kenya.

Eneo lenye shuguli nyingi za kibiashara, linalo fanana na soko au barabara ya maduka madogo madogo. Kuna majengo mengi, yenye rangi tofauti kwama vile machungwa na mabango madogo, yanayo ashiria biashara mbali mbali. Viti na meza zimetandazwa nje. Zikionyesha kuwa , huduma zinazotolewa inje, au bidhaa zinazo uzwa waziwazi. Watu kadhaa wanaonekana wakishiriki, katika shughuli mbalimbali.

Safu ndefu ya vibanda vya soko vilivyofunikwa na paa nyeusi na chini kuna bidhaa mbalimbali hasa mboga za majani zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna watu wanaonekana wakitembea kwenye njia yenye unyevunyevu au iliyolowa maji wakitazama na kununua bidhaa. Hii inawakilisha soko la wazi.

Lango la kuingia kwenye soko likiwa na bango kubwa la samawati lililoandikwa kwa mabano The New Kenya Market. Juu ya bango kuna nembo ya serikali ya Kenya ndani ya soko kuna watu wengi wakitembea na kufanya shughuli zao zikiwemo vibanda vidigo vya kuuza bidhaa. Kwa ujumla hii inaashiria shughuli nyingi ya kibiashara na mazingira ya soko la umma.

Njia nyebamba iliyojazwa na maduka madogo au vizimba vya kuzia bidhaa. Huku bidhaa mbali mbali, zikiwemo nguo na ufundi wa mikono. Zikininginia na kuwekwa kwenye rafu. Watu kadhaa, wanonekana wakitembea kwenye njia hiyo. Wengine, wakiangalia bidhaa. Hii inaakisi mandari ya soko.

Gala au chumba cha kuhifadhi bidhaa kikiwa kimejaa miganda mingi ya ndizi. Ndizi hizi zimepangwa kwa masanduku ya mbao yaliyowekwa juu ya kila moja kutengeneza mirundo mikubwa. Kuta za chumba zinaonekana kuwa na rangi nyeupe au kijivu hafifu zikiashiria mazingira ya uhifadhi.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi likiwa na watu wengi wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Hii inaonyesha wazi, shughuli za masoko na umuhimu wake katika uchumi wa eneo. Kuna vibanda au meza za mbao zilizojaa bidhaa zikionyesha hasa matunda kama vile parachichi na matunda mengine mabichi au mboga.

Huu ni muonekano wa ndani wa soko lenye shughuli nyingi, ambapo mwanga hafifu unamulika bidhaa mbalimbali kuashiria labda jioni au usiku. Vibanda vilivyo upande wa kushoto na kulia wa njia vinaonekena kuwa na matunda au mboga zilizopangwa kwenye meza au majukwaa. Rangi angavu za bidhaa hizi zinatofautiana na mandhari ya giza.

Eneo la biashara lenye shughuli nyingi. upande wa kulia kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye vizimba au meza. Vikiwemo mboga na matunda kama vile vitunguu, nyanya na mboga za majani. Hii inaashiria wazi shughuli za soko.

Soko lenye shughuli nyingi, likiwa limejaa bidhaa mbali mbali, hasa viungo, chai, na bidhaa za vyakula, zilizopangwa kwenye ndoo, mifuko, na makopo. Kuna makopo yaliyoandikwa. Bidhaa zimepangwa kwa wingi, zikiunda rundo kubwa, na kuna rafu zilizojaa bidhaa nyuma. Mazingira yanaonyesha soko la ndani lenye paa la chuma.

Soko la wazi au soko la ufundi wa mikono, likiwa limejaa bidhaa za sanaa na mapambo ya kitamaduni hasaa shanga na vitambaa. Hii inawakilisha vyema aina maalum wa soko. Vibanda vimejaa mkufu, vikuku na vitu vingine vilivyotengenezwa kwa shanga zenye rangi mbalimbali.

Mfanyabiashara wa maua akiwa amejipanga kando ya barabara chini ya mwavuli ya rangi mbali mbali. Kuna aina nyingi za maua yaliyopangwa kwenye ndoo na mabeseni, yakiwemo maua mekundu na manjano. Maua mengine yamefungwa kwenye vifungashio. Nyuma ya muuzaji kuna magari yaliyosimama au yakipita barabarani, kuashiria kuwa eneo hili lina shughuli nyingi.

Kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu mbele kabisa, na pia kuna viazi vitamu au viazi vikuu, vikiwa vimepangwa. Kwa mbali, tunaona pia matunda na mboga nyingine kama vile machungwa, kabichi na bidhaa zingine, inaashiria utofauti wa bidhaa zinazouzwa sokoni.

Mikoba ya mikono iliyofumwa, ikiwa na vipande vya ngozi vya rangi ya kahawia. Mikoba hiyo ina miundo ya mistari, labda ya rangi tofauti na inaonekana kuwa imetengenezwa kwa mikono. Inaning'inia ikionyesha kuwa, labda inauzwa kwenye soko la wazi, au duka la ufundi.

Jengo la ghorofa lililojengwa kwa mtindo wa kisasa na rangi za kupendeza, likionekana jini ya angaa samawati, kwenye paa la jengo kuna matanki ya maji ishara ya miundobinu muhimu kwa upande wa huduma za majengo. Jengo hili linaweza kuwa jengo la makazi au biashara likiasheria uwekezaji katika sekta ya majengo.

Majengo kadhaa ya ghorofa, yakiwemo ya kisasa yenye rangi nyepesi, na jingine lenye rangi ya manjano yaliyoko katika eneo lenye maendeleo. Kuna ardhi wazi mbele ya majengo ikionyesha fursa za ujenzi zaidi au maendeleo ya baadaye. Gari jeupe limeegeshwa mbele likionyesha kuwepo kwa wakaazi au wageni.

Jumba kubwa la kifahari lenye bustani pana iliyotunzwa vizuri likiwa limezungukwa na miti. Hii inawakilisha mali isiyohamishika ya thamani kubwa. Mali kama hizi ni mvuto kwa wanunuzi na waekezaji wanaotafuta makaazi ya kisasa au fursa za biashara.

Mandhari ya barabara yenye majengo mbalimbali yakiwemo nyumba chache zenye paa nyekundu na jengo kubwa linaloendelezwa ambalo bado liko katika hatua ya ujenzi likiwa na chuma na vyuma. Uwepo wa makazi na jengo linalojengwa unaashiria shughuli kubwa katika sekta ya huduma za mali isiyohamishika.

Mandhari ya makazi yenye nyumba kadhaa zilizojengwa kwa matofali mekundu, na paa za rangi tofauti, pamoja na jengo refu linaloendelea kujengwa upande wa kulia. Hii inaakisi sekta ya huduma za mali isiyohamishika, ambapo ardhi na majengo yanatengenezwa kwa ajili ya makazi au biashara.

Nyumba ya kisasa yenye uwanja wa kupendeza na eneo la kukaa nje, ikiwakilisha fursa katika sekta ya huduma za mali isiyohamishika. Muundo wa jengo, nafasi ya nje na mandhari safi huongeza dhamani ya mali na kuifanya kuvutia kwa wanunuzi au wapangaji wanaotafuta makazi yenye faraja na mvuto.

Majengo marefu yanayoelekea angani chini ya anga safi yenye mawingu, huku miti ikifunika sehemu ya chini ya majengo hayo. Haya yanaashiria maendeleo makubwa katika sekta ya huduma za mali isiyohamishika. Ambapo majengo marefu na ya kisasa yanajengwa ili kukidhi mahitaji ya makazi na biashara katika maeneo ya mijini.

Kundi la nyumba za kisasa , zilizojengwa kwa mtindo sawa zikiwa katika eneo la makazi. Nyumba hizi zinaonekana kuwa mpya na zimepangwa vizuri, zikionyesha maendeleo ya mali isiyoambishika. Aina hii ya makazi mara nyingi huuzwa na kampuni kwa wanunuzi wanaotafuta nyumba za kisasa na zenye mpangilio.

Bango kubwa la matangazo la mali isio hamishika. Bango hilo linonesha jengo refu la kisasa, ambalo linaonekana kuwa makazi au majengo ya biashara. Juu ya bango kuna namba ya simu. Pia kuna maneno kama kwa mabano Highway Heights na kwa mabano Kilimani. Ambayo yanaweza kuashiria eneo la jengo hilo au jina la mradi. Kwenye kona ya juu kulia, kuna duara nyekundu yenye maneno kwa mabano Ready to Occupy . Ikimanisha jengo hilo, liko tayari kukaliwa.

Nyumba ya kisasa iliyojengwa vizuri yenye paa la kisasa, madirisha makubwa na sehemu iliyonyooka ya maegesho ya uwanja wa mbele. Nyumba hii ni mfano wa huduma za mali isiohamishika, ikionyesha mali mpya au iliyoboreshwa tayari kwa ajili ya kuuzwa au kukodishwa.

Majengo marefu, yaliojengwa kwa zege, yakiwa bado hayajakamilika, chini ya anga ya samawati. Hii inaashiria mradi mkubwa wa ujenzi wa makazi, au biashara, ambao ni sehemu muhimu ya sekta ya huduma za mali, isiohamishika. Majengo haya yanawakilisha uwekezaji katika maendeleo ya miji, na upanuzi wa fursa za makazi, au ofisi.

Jengo la ghorofa linaonekana kuwa na makazi lenye muundo wa kisasa. Jengo hilo lina rangi ya kahawia njano na lina paa la kijani kibichi. Kuna madirisha makubwa mengi yakiwa na nondo za usalama. Chini kabisa kula lango kubwa la chuma cheusi lililorembeshwa ambalo linaashiria usalama.

Jengo refu la kisasa la makazi likiwa na maghorofa kadhaa ,likiashiria nafasi nzuri za kuishi. Mbele ya jengo kuna bwawa la kuogelea lenye umbo la mviringo likizungukwa na bustani ya kijani kibichi lenye nyasi na miti likiongeza mvuto wa makazi ya kifahari. Pia kuna jengo karibu na bwawa, linaweza kuwa eneo la mapokezi au huduma za ziada.

Majengo kadhaa ya kisasa yanaonekana kuwa majumba ya kazi au ya ofisi yaliyojengwa kwa mtindo wa kisasa na mistari iliyonyooka na madirisha makubwa. Mbele ya majengo kuna njia iliyojengwa kwa vigae au lami inayoonekana kuwa barabara ya kuingia au eneo la kutembea.

Majengo mawili ya kisasa yanayo fanana na nyumba zaa kifahari au vyumba vya makaazi ndani ya ua uliotengenezwa vizuri. Jengo kuu lililoupande wa kulia lina ghorofa mbili na limepakwa rangi ya kijivu au samawati iliyokolea likiwa na madirisha kubwa yanayoakisi mandhari.

Majengo mapya ya ghorofa yakiwa bado katika hatua za ujenzi, huku miundo mbinu ya umeme ikionekana juu. Hali hii inaakisi kikamilifu ukuaji wa sekta ya huduma za mali isiyohamishika hapa nairobi na maeneo mengine ya kenya . Maendeleo haya ya majengo mapya, yanajibu mahitaji yanayokua ya makazi na biashara katika maeneo ya mijini.

Jengo refu la ghorofa likionekana kuwa na vitengo vingi vya makazi au ofisi. Muundo wake wa kisasa unaashiria maendeleo ya mali isiyohamishika hasa katika maeneo ya mjini yenye msongamano. Majengo kama haya huwakilisha uwekezaji mkubwa katika sekta ya majengo.

Nyumba ya kifahari iliyojengwa vizuri na bustani nzuri. Katika soko la leo la mali isiyohamishika Kenya. Nyumba kama hizi zinawakilisha fursa muhimu kwa waekezaji na wale wanaotafuta makazi bora. Huduma za mali isiyohamishika zinatoa ushauri wa kitaalamu kuanzia kutafuta mali inayofaa kukamilisha manunuzi hadi usimamizi wa mali.

Uwezekano wa kuwakilisha fursa ya uwekezaji katika majengo ya ghorofa iwe kwa ajili ya kukodisha au kuuza. Jengo hilo linaonekana kuwa katika eneo lenye utulivu, ambalo linaweza kuvutia wanunuzi au wapangaji wanaotafuta makazi au ofisi. Eneo wazi mbele linaweza pia kutoa fursa kwa maendeleo zaidi ya mali isiyohamishika.

Jengo kubwa la kisasa linaonekana kuwa makazi ya kifahari ambalo bado liko kwenye hatua za ujenzi. Lina roshani kadhaa zenye vioo na limepakwa rangi nyeupe na kijivu iliyo kolea. Jengo hilo limejengwa katika eneo la wazi. Kuna udongo uliotawanyika na vifaa vya ujenzi. Nyuma ya jengo kuna miti na majengo mengine mbalimbali.

Sebule kubwa ilio wazi, ikiwa na sakafu ya mbao na kuta zilizopakwa rangi nyepesi. Upande wa kushoto, kuna milango mikubwa ya vioo inayoelekea nje, labda kwenye bustani au eneo la wazi. Ukuta wa kulia, una muundo wa kisasa. Unaonekana kuwa na sehemu ya kuwekea televisheni na rafu zilizojengwa ndani.

Majengo marefu ya ghorofa yakiwa yamekamilika na kuashiria tayari ya matumizi. Hizi zinaweza kuwa vyumba vya makazi vilivyojengwa kwa ajili ya kuuza au kukodisha. Wawekezaji na watengenezaji wamekua na jukumu muhimu katika kubuni, kujenga na kukamilisha mradi huu.

Nyumba hii ya ghorofa ina muundo wa kisasa. Ina vioo vinavyong'aa na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia kwa uwingi. Uzio dhabiti unahakikisha usalama na faragha kamili. Imejengwa katika eneo tulivu lenye mandhari ya kijani kibichi. Inatoa mazingira bora ya maisha ya familia na burudani.

Mandhari ya kijani kibichi na miti mikubwa inatoa mazingira mazuri na tulivu, ambayo ni sifa muhimu zinazovutia wanunuzi au wapangaji. Wataalamu wa mali isiyohamishika husaidia kutathmini thamani na mali kama hii na kupata wateja sahihi.

Jengo kubwa la ghorofa, likiwa bado katika hatua za ujenzi, chini ya anga la blue , lililo na mawingu machache. Jengo hili lina miti na fremu za chuma nyingi , zilizowekwa nje, zikitumiwa na wafanyikazi wa ujenzi kufikia maeneo mbali mbali, wanapofanya kazi.

Jengo refu la ghrofa likiwa na madirisha ya vioo. Inaonekana kuwa jengo jipya au lililotunzwa vizuri, linaoashiria makazi ya kisasa au majengo ya biashara. Muundo wake a kisasa na urefu wake unaweza kuashiria maendeleo katika sekta ya majengo.

Jengo lenye biashara mbali mbali moja wapo ikiwa ni hudama za mali isio hamishika. Upande wa hudama wa mali isio hamishika tuna ona bango kubwa lenye maandishi Trey Smart Agencies Property Mangement To Let, hii ina ashiria kuwa kampuni Trey Smart Agencies ina toa huduma za usimamizi mali na pia ina mali zinazo pangishwa.

Katika huduma za majengo na ardhi, nyumba hii inawezakua inauzwa, inapangishwa, au hata inajengwa kwa ajili ya kuekeza. Ukubwa na muundo wake, unaonyesha kua inalenga soko la kati au la juu.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa likiwa limejaza bidhaa mbali mbali hasa matunda na mboga zilizopagwa vizuri kwenye vibada ,maduka makiubwa ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa bidhaa za matumizi ya kila siku yakitoa urahisi na chaguo nyingi kwa wateja yanachagia kwa kiasi katika uchumi wa kisasa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi. Kushoto, kuna sehemu ya bidhaa za usafi kama vile karatasi za choo zikiwa zimefungwa kwa rangi ya samawati na nyeupe. Sehemu kubwa inaonyesha rafu zilizojazwa chupa za michuzi nyekundu na njano zikipangwa kwa mpangilio mzuri. Neno kwa mabango Cleanshelf limeonekana wazi kwenye sehemu za rafu likiashiria jina la duka au sehemu maalum ya bidhaa za usafi.

Mfanyikazi wa duka kubwa anayevakia sare ya rangi ya chungwa iliyo na nembo ya naivas na kauli mbinu at your service akipanga bidhaa kwenye rafu. Rafu zimejaa bidhaa mbali mbali zikiwemo chupa za vinywaji na bidhaa za nyumbani zilizopangwa kwa utaratibu. Hali hii inaonyesha shughuli za kawaida za Kila siku katika duka kubwa.

Safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, zikiwakilisha mazingira ya duka kubwa la kisasa. Rafu hizi zimejaa pakiti za vitafunio na bidhaa nyingine, zikiashiria urahisi wa upatikanaji wa bidhaa nyingi chini ya paa moja. Maduka makubwa ni muhimu katika mfumo wa biashara na usambazaji wa chakula na bidhaa za matumizi ya kila siku.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa. Bidhaa nyingi zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu safi za friji na sehemu maalum za kuonyesha bidhaa. Bidhaa mbalimbali kama maziwa, vinywaji na vyakula vingine vipo kwenye sehemu za baridi, vikiwa vimejaa na kuonekana kwa uwazi, kuashiria uteuzi mpana wa bidhaa. Mwanga mkali unaonyesha mazingira safi na yaliyopangwa vizuri, yanayowakaribisha wateja kwa mvuto.

Sehemu ya duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali lina rafu ndefu zilizopangwa kwa usafi. Hasa sehemu ya dawa za meno, zikiwa zimepangwa kwa mabano makubwa. Bidhaa hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri, zikionyesha aina mbalimbali za dawa za meno, na kila moja ikiwa na lebo za bei na maelezo mengine. Njia iliyo katikati ya rafu inaonekana safi na pana, ikiruhusu wateja kutembea kwa urahisi

Taswira ya kawaida ndani ya duka kubwa ambayo hutoa bidhaa nyingi za matumizi ya kila siku kutoka chakula hadi bidhaa za nyumbani zikiwa zimepangwa kwa utaratibu ilikuwezesha wateja kupata wanachohitaji kwa urahisi mpangilio huu wa bidhaa na rafu ndefu unaashiria uwezo wa duka kubwa kuweka hisaa kubwa na kutoa chaguzi mbalimbali.

Kabati la kuonyesha bidhaa za keki na keki ndogo ambazo zimepangwa vizuri na zinavutia macho. Kuna aina mbalimbali za keki zenye mapambo tofauti na rangi mbalimbali. Chini ya keki hizo kuna aina nyingine za bidhaa za kuoka kama vile sambusa au vitu vingine vya kukaanga.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye rafu zilziopangwa vizuri zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Tunaona maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya mkate na keki. Jambo linaloashiria utaratibu na anwai ya bidhaa zinazopatikana. Kuna wateja wachache wakinunua bidhaa wakionyesha shughuli za kawaida za ununuzi.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu ndefu, zilizo jaa bidhaa mbali mbali. Safu za bidhaa zinaonekana zikienda mbali pande zote mbili. Zikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa zinazopatikana. Mteja mmoja anaonekana katikati, akisukuma troli la ununuzi. Akipitia kwenye njia kati ya rafu. Mwangaza wa kutosha unatoka juu, ukiangazia bidhaa. Mbali kidogo, watu wengine wanaonekana wakionyesha shughuli zao kawaida za ununuzi.

Rafu zilizojazwa na vikombe au bilauri zenye muundo wa kupigapiga mistari nyekundu, nyeupe na nyeusi vikombe hivi vimepangwa kwa usawa kwenye rafu kadhaa vikiunda safu za bidhaa zinazofanana mpangilio huu unaonyesha kuwa vipo ndani ya duka labda duka kubwa au duka la bidhaa za nyumbani ambapo bidhaa huwekwa wazi kwa wateja.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ikionyesha rafu ndefu zilizojaa mikate ya aina mbalimbali. Mikate imepangwa vizuri kwenye rafu za chuma ikiwa imefungashwa kwenye mifuko ya plastiki. Baadhi ya pakiti za mikate zina onekana kuwa na nembo za bidhaa tofauti. Kwa umbali upande wa kushoto, unaweza kuona sehemu nyingine ya duka yenye ishara inayoashiria sitting area kwa mabano au kwa mabano QuickMart ikidokeza kuwa hili ni duka la kisasa la reja reja.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa iliyopangwa vizuri na kujaa matunda na mboga. Hii inaakisi mabadiliko makubwa katika tabia za ununuzi na usambazaji wa chakula nchini Kenya. Maduka makubwa kama haya yanatoa urahisi wa kupata bidhaa nyingi chini ya paa moja.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa likiwa limejaa bidhaa mbalimbali hasa mkate na bidhaa za kuoka zikiwa zimepangwa vizuri mbele. Maduka makubwa kama haya yamekua sehemu ya muhimu ya maisha ya mijini nchini Kenya yakitoa urahisi wa na chaguo nyingi za bidhaa chini ya paa moja.

Duka kubwa ikionyesha safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Mteja mmoja ambaye anaonekana kuwa mwanamke yuko katikati ya njia akiendesha troli, akielekea upande wa mbele wa duka. Mwangaza mkali wa taa kutoka kwenye dari unaangazia njia na rafu na kutoa mwonekano safi na wazi wa bidhaa.

Duka kubwa la bidhaa mbalimbali ikiwa imejaa rafu zenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kutokana na ufungaji na aina ya bidhaa, inaonekana kuwa ni sehemu ya duka iliyojitolea kuwa ya vinywaji labda vileo, kutokana na chupa nyingi zilizoonekana kwenye rafu. Kuna bidhaa ya ishara za bei na matangazo ya bidhaa zinazoonekana kwenye rafu, zikiashiria kuwa duka linaendelea na shughuli za kibiashara.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa, linaloonekana kuwa soko la bidhaa safi. Mbele kabisa kuna maonyesho makubwa ya matunda na mboga, yakiwa yamepangwa vizuri kwenye vyombo na rafu, yakionyesha aina mbalimbali kama vile ndizi, mapaulo na machungwa.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa la kisasa, ikiwa na ishara kubwa inayosomeka, matunda na mboga. Bidhaa mbalimbali kama ndizi, maembe, nyanya na vitunguu zimepangwa vizuri katika masanduku ya mbao na rafu, zikionyesha mpangilio mzuri na usafi. Duka hili, linaashiria uwepo wa biashara za rejareja za kisasa zinazotoa bidhaa nyingi chini ya pamoja.

Friji au rafu za kupokea bidhaa ndani ya duka kubwa zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile bidhaa za maziwa, vinywaji na labda vyakula vilivyopakiwa. Rafu zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na lebo za bei na maelezo ya bidhaa jambo ambalo ni kawaida katika duka kubwa. Hii inaashiria uwezo wa lugha kubwa kuhifadhi bidhaa zinazohitajika baridi ili kujumuisha ubora na usalama wake.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa na hasa sehemu iliyotengwa kwa vinywaji vikali kama inavyoonyeshwa na ishara kubwa inayosomeka liquor store . Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali na kuna friji za vinywaji vilivyopoozwa. Muundo wa duka unaonyesha mpangilio mzuri, taa za kutosha na usafi.

Rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbali mbali, zinazofanana na sehemu ya duka kubwa. Linalouza vyakula. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa ni aina ya mboga za majani, zilizopakwa vizuri. Matunda yaliyokatwa tayari na viumbo mbali mbali. Zikiwa zimefungashwa kwenye vifungashio vya plastiki.

Taswira ya duka kubwa la kisasa ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa chini ya paa moja, jambo linalofanya ununuzi kuwa rahisi na wenye ufanisi. Uwepo wa Carrefour ambalo ni duka kubwa la kimataifa inaashiria kuongezeka kwa maduka makubwa kama vitu muhimu vya ununuzi katika miji na miji midogo.

Duka kubwa ikiwa na rafu zilizopangwa kwa bidhaa mbalimbali. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu ndefu. Sakafu inaonekana kuwa safi na kuna sanduku tupu la kadibodi katikati ya njia labda likiashiria shughuli za kupanga bidhaa au kumaliza. Mwanga ndani ya duka unaonekana kuwa wa kutosha.

Maduka haya yanatoa urahisi mkubwa, kwani unaweza kupata karibu kila kitu, unachohitaji chini ya paa moja, kutoka chakula hadi bidhaa za nyumbani. Pia, mara nyingi huwa na ofa na punguzio la bei.